Gari la aina ya vani lililopakwa rangi mbili, nyeupe kwa mbele na kijani kibichi kwa nyuma. Gari hili linaonekena kutumika kwa shughuli za afya ya jamii na uhamasishaji na labda jina la shirika. Inaonekana limesimama kwenye eneo la wazi lisilo na lami, yenye udongo na kuna miti michache kwa nyuma.

Lori jeupe lenye chapa ya dets mobile dental clinic upande wake, likiwa limepaki kwenye nyasi za kijani kibichi. Kwa mbali kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Lori hili linaonekana kuwa kliniki ya meno inayotembea, ikiwa na vifaa vya matibabu ya meno ndani yake. Inatoa hisia ya huduma za afya zinazofikia jamii popote.

Mdomo wa mtoto ukiwa wazi. Unashikiliwa taratibu na mikono miwili iliyovalia glavu nyeupe. Ndani ya mdomo tunaona ufizi na meno ya mtoto huku meno mengine yakiwa yameanza kutokeza. Picha hii inaweza kuwa sehemu ya uchunguzi wa afya ya kinywa na meno ya mtoto.

Daktari wa meno akiwa amevaa kanzu ya buluu na barakoa ya buluu na glovu nyeupe akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti na meno, huku mdomoni mwake ukiwa wazi na daktari akichunguza na kufanya matibabu ndani ya kinywa chake. Anatumia zana za meno. Inaonekana imepigwa ndani ya kliniki ya meno au chumba cha matibabu.

Daktari wa meno akihudumia mgonjwa akitumia akitumia zana maalum kuweka au kuondoa kitu kwenye meno ya juu ya mgonjwa. Daktari amevaa glovu za bluu zinazongaa na tunaona mdomo ya mgonjwa ukiwa wazi ukionyesha meno ya juu na ufizi. Ni taswira inayoonyesha utaratibu wa meno unafanyika katika ofisi ya daktari.

Lori jekundu la zimamoto na uokoaji likiwa limepaki barabarani chini ya anga la buluu safi. Lori hilo lina maneno fire and rescue yaliyoandikwa upande wake pamoja na nambari ishirini na nane. Sehemu ya mbele ya lori ni nyekundu na nyeupe ikionyesha muundo wake imara. Inatoa hisia ya utayari na huduma za dharura.

Kifaa cheupe cha darubini kikiwa kimewekwa juu ya meza nyeupe. Darubini hiyo ina lensi mbili kubwa zikionyesha kuwa ni ya kutazama vitu vidogo kwa undani. Kwa nyuma kuna vifaa vingine vya maabara ikiwemo mifuko ya plastiki na makaratasi yamepangwa kando ya ukuta. Linatoa hisia ya mazingira ya kisayansi na utafiti.

Kiti cha magurudumu cha wagonjwa. Kiko kipya kabisa na Bado kina vifaa vyake vya Kila kitu na plastiki ya kufunikia. Kina fremu ya chuma inayongaa, viti vyeusi, magurudumu makubwa nyuma na madogo mbele pamoja na sehemu za kuwekwa miguu. Inaonekana kiko ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae

Troli ya kubebea vitu vya matibabu, yenye rangi ya kijivu na buluu ikiwa na droo kadhaa za rangi nyeupe na vishikio vya kondoo. Droo hizi zimetolewa kidogo, zikionyesha baadhi ya vifaa ndani. Juu ya troli kuna sehemu ya kuekea vitu na nguzo ndefu ya chuma yenye njia ya kunyonga vitu, labda kwa ajili ya mifuko ya dripu.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa na nguo za bluu akimpa chanjo mwanaume mwingine. Mwanaume huyo amekaa kwenye kiti na anaonekana akipokea sindano kwenye mkono wake wa juu. Inatoa hisia ya huduma ya afya na umuhimu wa chanjo kwa afya ya uma.

Mhudumu afya ambaye amevaa kofia nyeupe na bluu na barakoa anamshika mkono wa mwanamke aliyelala kitandani hospitalini. Mwanamke huyo anavaa barakoana kofia nyekundu. Mandhari inaonyesha mazingira ya hospital. Inatoa hisia ya utunzaji na huruma katika huduma za afya.

Shamba la mihogo. Tunaona mimea mingi ya mihogo kwenye majani mabichi yaliyostawi vizuri. Yamepangwa kwa safu ikionyesha afya nzuri ya mazao. Nyuma ya mimea hio kuna eneo lenye mimea mingi na miti kwa mbali likionyesha mazingira ya mashamabani.

Mmea wa aloe vera unaojulikana kwa majani yake manene na yenye ncha kali. Baadhi ya majani yamekatwa, huku mengine yakiendelea kukua. Mmea huu umewekwa kwenye uso wa mbao au kitu kingine hapo kigumu, na nyuma yake kuna mimea mengine mengi yenye majani mabichi, ikionyesha mazingira ya bustani.

Shamba kubwa la mimea ambapo mimea mirefu ya mahindi inaonekana ikikua vizuri, ikiwa na majani mabichi na mashine imara. Baadhi ya mahindi yanaweza kuwa yameanza kukomaa au yako tayari kwa mavuno. Kwa mbali anga la bluu linaonekana likichanganyika na mawingu machache ikionyesha siku yenye jua na mazingira ya kilimo.